Kuna lori kubwa ambapo huwa anabeba magari. Lori hiyo akiwa anabeba magari kwa juu ya trela ambapo kuna gari mapya ambapo ingine gari hii inapandishwa sahizi na wengine wako kwa juu alredy .

Kuna magari ambapo huwa inauzwa hapa za aina mingi kama kuna gari la nyeupe, nyeusi. Kuna gari ambapo ni mercedes na vile vile kuna maprobox ambapo.

Hapa kuna ni kampuni ama ni shirika kubwa ya kuuza ama kununua ya kuuzia magari ya watu, hapo huwa inauzwa aina nyingi ya magari ambapo ziko hapa zote.

Maelfu ya pesa ambayo ni pesa taslimu ya Kenya na vilevile kuna hamsini kuna tuseme kuna mia tano moja. Sasa pesa hizi ilikuwa pesa za kitambo hapo awali so saizi hazitumiki kwenye Kenya.

Hapa kuna watu wawili ambapo mmoja wao amevaa koti ama au suti akiwa na kifunguo mkononi akiwa anasalimia mwenzake ambaye amevaa shati nyeupe. Sasa anapea kifunguo ya gari fulani, inamaanisha amenunua gari.

Hapo ni mahali pa huwa wanatengeneza na magari mapya sasa hizi ni magari ambayo ni ma basi ambayo huwa bado haijawekwa ingini yao vitu vya magari ama macheo ndio sasa hivi magari zinapangwa ama zinatengenezwa.

Hapo sasa kuna duka ambapo duka hii sasa huwa ni duka la madawa ya aina ama duka la kuuza pesa. Na pia kuna wanauza miraa au vitu vingine vya kama maji.

Ambapo huwa ni wamama mboga ambapo wanauza mboga. Sasa kuna aina nyingi kama vile ndizi, viazi, ndimu, kitunguu na vilevile.

Ni duka ambapo ama ni soko fulani ambapo wahuuza magari, magari za aina nyingi huwa inategemea unataka gari gani na uko na bajeti ya kiasi fulani au kiasi gani kuna magari nyingi ya pesa.

Kuna mapesa ya noti ambapo huwa mapesa hizi ni pesa ya maelfu, mia tano na pia vilevile mia mbli ambaye huwa pesa hizi huwa hutengenezwa na huunda na ni pesa ya Kenya.

Kuna meza la mboga ambapo wamepangwa kila aina ya mboga, kama vile kuna nyanya, kuna viazi, kuna pilipili hoho, kuna ndimu na kuna chungwa pia, hapo huwa ni mahali pa biashara.

Kuna soko la manguo hapa ambapo soko hizi ziko na manguo mingi za kila aina sana sana kuna manguo za wasichana ama wanawake pande moja ikiwemo pande hiyo ingine kuna ya wanaume ambapo kuna mashati na buibui.

Duka ndogo ambapo huwa imeandikwa maandishi ya Airtel na vilevile Safaricom ambayo ni Mpesa. Sasa kuna wateja wawili ambaoa wanakaa mbele ya hii duka. Sasa hapo hua wanauzangwa na Mpesa wanatoa pesa na wanaweka.

Huku kuna meza ambayo meza hiyo imewekwa vitu mingi za mboga au imewekwa matunda. Sasa kuna nyanya, viazi, pilipili, vitunguu, na.

Hapo sasa ni pesa taslimu ya Kenya shilingi mia mbili na hamsini. Sasa hii ni pesa ya ambapo saa hizi hazitumiki. Ni pesa za kitambo ambayo huwa saa hizi zimetoka kwa soko.

Hii ni kampuni moja ambapo huwa huuzwa na ama watengeneza magari au mabodaboda. Na saa hizi pikipiki hizi huwa kampuni hii ambapo inaitwa motorcycle insurance , ambapo ni insurance ya gari.

Hapo kuna barua ambayo huwa inaandikwa na National Transport ambayo ni kuwa vile ya ku transpoti au kubeba vitu ya aina nyingi. Hapo imeandikwa kwa kwamba kuna pesa elfu moja au hamsini, ni elfu moja na...

Kuna duka ambapo na duka hii huuzwa maziwa, sasa hapo ni kama unanunua maziwa unakunywa hapo ndani, sasa hata kuna alama imeandikwa duka la maziwa.

Hapa ni soko ambapo soko hii i soko ambapo watu wengi zaidi hapo iko na aina mbalimbali ya manufaa ambapo ya kukula au ya kutumia kuna pande ya nguo pande ya mboga lakini pande hii ni pande ya kuuza matunda.

Kuna aina nyingi ya magari hapo ambapo yamewekwa yamekusanywa mahali moja. Hapa huwa mahali pa kuuzia magari. Sasa hapo ni maofisa ama mahali pa kuuza magari za aina ya mbalimbali.

Kuna meza ambapo huwa imewekwa aina mingi ya mboga. Kuna pilipilihoho, kuna karoti, viazi, kuna pilipili na kuna gorogoroni ambapo imewekwa.

Kuna meza ambapo wauza ama watengenezwa aina mingi ya samaki ambalo sasa hizi samaki ni ya kutengeneza na watu ama kupiga sasa ziko kwa soko inatakikana.

Hapo kuna gari ambaye ni rangi la nyeupe. Sasa gari hii inakaa gari mpya. Sasa vile vile gari hii ni inakaa ambaye inauzwa na iko na pesa kiwango fulani.

Hapo ni mahali ambapo wauza mboga. Sasa kuna mboga ambaye imewekwa chini ikiwa imewekewa chini vitu. Kuna aina mingi ya ambapo hapo kuna wamama wanauzanga. Vilevile kuna mama mboga.

Hapo kuna duka ambapo, duka hii huwa ni duka la maziwa .Kule imeekwa kwa ukutani karatasi kubwa ambao imechorwa na mapicha .Ng'ombe ambao inakula nyasi na ina maziwa mingi.

Kuna duka ambapo ni duka ya kuuza vitu vidogovidogo ama vitu vya aina nyingi kama vile mayai na matunda ama scones ama mkate na maziwa ya ng'ombe.

Hapo kuna gari ambapo huwa ni gari mpya ambaye gari hii sasa huwa inauzwa. Na trye ya hii gari au mguu ya hio gari ni safi kabisa na imetengenezwa vizuri zaidi tena..

Hapo kuna aina nyingi ya magari ambapo sasa magari hizi huwa, huuzwa ama hununuliwa na watu, sasa kwa vile hapo kuna magari ya aina nyingi, huwa kuna watu pia wana, kila mtu na gari yake.

Hapo kuna ni soko ambapo wanauza viatu na viatu huwa huuzwa hapa ambapo ni viatu sanasana ya wasichana na huundwa na wamaasai viatu za aina hizi.

Hapo kuna mtu ambapo wanaangalia gari, inakaa kama ananunua, kuna gari la rangi nyeusi ambapo ni gari nzuri ambapo ambaye huwa imewekwa kwa mahali ambapo magari huuzwa na ni kama...

Kuna meza na mboga imewekwa ya mama mboga, sasa hii meza ambapo imewekwa tunda la aina mingi na ju yake kuna vile ndizi, kuna chungwa, ndimu na kadhalika.

Hapo ni meza ambapo wauzi wana imewekwa na tunda aina nyingi. Sasa vile vile kuna avocado , kuna dania, kuna maembe, chungwa, karoti, nanasi na viazi pia.

Hapo kuna soko ambalo huuza manguo mabzao ni za kila aina. Kuna manguo ya watoto na watu wakubwa pia, kuna ya wamama na wasichana na wavulana . Hapo kuna watu wanachagua manguo.

Ni soko ambapo soko hiyo sasa huwa inawekwa ama inauzangwa manguo mingi ya kila aina. Sasa soko hiyo kuna mtu ambaye amesimamia kwa juu ya meza akiwa anauza nguo.

Kuna pesa noti ambayo ni noti pesa shilingi ya Kenya ambaye ni elfu moja, shilingi hii huwa inatumika saa hizi ambapo huwa ni kama elfu mbili imeekwa karatasi kuna picha ya mzee Jomo Kenyatta.

Kuna na ni duka ambapo huuzwa maziwa. Maziwa hii imeandikwa maziwa freshi hapo sasa inauzwaga maziwa ya aina mingi ikiwa kuna mtu ambaye huwa mwenye duka akiwa amevaa shati nyeupe.

Kuna aina mingi za gari ambapo huwa huuzwa ama ziko kwa soko, sasa kuna gari ndogo, kuna gari kubwa, kuna refu, kuna aina nyingi kama vile.

Magari mpya ambapo huwa zinauzwa hapa, kuna magari za aina nyingi, kuna gari ambapo ni Mercedes moja ambaye ni rangi la nyeusi na rangi kuna yenye rangi la kijani ambapo.

Hapa ni soko ambapo huwa soko hizi huuzwa na ama huletwa na maganda ama mboga nyingi, kama vile cabbage kuletwa hapa, dania, macaroni , na sukuma wiki au.

Hapo ni mahali ambapo ni soko ya kuleta magari mapya amabayo ni za kampuni ambazo imetengeneza .Huwa wanaletanga hapa ili watu wajue ina manufaa gani kwa vile kuna magari ya kila aina na kila kampuni ambapo huuza.

Mandizi ambapo mandizi hizi ni mandizi cha kuuzwa, na wako kwa saa hii zimewekwa juu ya meza, ambapo huwa mama mboga anauzanga, sasa ni mandizi ya ndizi ambaye zimeiva na zikaekwa kwenye.

Kuna duka ambapo hua duka hii imeandikwa kama ya kwamba ni duka la maziwa. Sasa juu ambapo huwa imewekwa alama ya kwamba picha ya ng'ombe fulani. Kuna mtu ambaye amevaa koti kubwa anaingia.

Kuna mama mboga ambapo huwa hapa hu, huuza ama ni meza ya kuuza mbe, mboga aina mingi zaidi. Hapa kuna ndizi, kuna sukuma, kuna viazi, kuna maembe ya aina nyingi.

Hapa kuna pesa ambayo ni pesa la Kenya ambaye ni mashilingi. Shilingi hizi ni shilingi la ishirini na hapo kuna shilingi kumi pia. Sasa hii pesa ni pesa mingi ambapo ikikusanywa inaweza fika kama elfu na kitu...

Kuna gari ambapo huwa ni gari ya kuuzwa, sasa hii gari ni ambapo ni gari kubwa, ambayo ni gari ya starehe unapaswa ulipe pesa yake na uende nayo.

Hapo kuna ni soko ambapo sokoni kuna meza ambaye sasa inauzangwa maviatu xa aina mingi sasa viatu hizi huwa huuzwa na hapa sasa na kila mmoja iko na bei yake.

Kuna gari kubwa ambayo ni lori huwa anabeba vitu vingi ya kila, ambayo ni magari. Anabeba huko kule juu magari kama tano, na pia chini kuna magari tano ya kila aina. Kuna gari nyeusi, nyeupe na mwenyewe akiwa anapeleka ma, maeneo mengi..

Sasa hapa kuna mtu ambapo ni soko la kuuzwa vyakula vya kienyeji. Sasa vile vile hapo kunatengenezwa ama kuuzwa na madawa za kienyeji.

Kuna duka ambaye ni Mpesa. Sasa hapo na vile vile inachukuanga mapicha ambaye ni photographer . Sasa hapo kuna mteja mmoja ambaye anavaa overall ambazo sasa anaingia kwenye duka.

Hapo ni soko. Soko hii kuna tunda lingi ya kila aina. Tunda hizi kuna magombo ama kuna mandizi ambayo ni rangi la kijani na zingine rangi la njano. Kuna ndimu, kuna nyanya, kuna avocado , kuna vitu mingi zaidi ya ni soko hapo.

Hapa kuna duka ndogo ambaye huwa duka hii inaandikwa maandishi za M-pesa, alafu kwa vile hapo kuna maji ambapo huwa inawekwa kwenye sakafu pale chini na inaweza pata maandishi hii.

Hapo kuna duka ndogo ambapo huwa imeandikwa maandishi ambayo ni mpesa, sasa hapo mpesa pesa unaweza weka na unaweza toa na unaweza enda na pesa kwa simu au uende na mkono uwekewe kwa simu.